Watu wazima wamekusanyika kwa makusudi kuudhulia kikao cha kuhamasisha elimu ya watu wazima, wakifatalia kwa makini mafunzo na maarifa yanayo wasaidia katika maisha yao ya kila siku na kazi mbalimbali.

Watu wazima wakiongozwa na viongozi pamoja na wakufunzi, wamekusanyika kwa pamoja katika kikao cha uhamasishaji, ambapo wanajadili masuala muhimu ya kujifunza stadi mbalimbali na kupata maarifa.

Watu wazima walioketi darasani wakifuatilia kwa makini mafunzo mbalimbali huku wakijadiliana na walimu kuhusu masuala ya maisha na elimu ya kuendeleza ujuzi wao wakazi na maisha ya kila siku mazingira ni tulivu na yenye mshikamano mkubwa wa kujifunza.

Mwanamke amesimama ndani ya duka la vitabu akiwa ameshika kapu huku mbele yake kukiwa kuna rafu zilizopangwa vitabu vya aina mbalimbali vinavyovuyia na kuhamasisha wasomaji akichagua kwa makini kwa ajili ya manufaa yake.

Bembea kadhaa zilizo kaliwa na watoto waliovaa sare safi, wakicheza kwa furaha pembeni ya jengo kubwa la darasa, lenye madirisha mengi likiwa na mazingira salama yanayofaa kwa ukuaji wa awali wa watoto.

Bembea eneo la shule za watoto likiwa limepambwa vizuri na zana mbalimbali, linatoa mazingira salama na yenye furaha kwa watoto wadogo kucheza na kujifunza katika hatua zao za ukuaji.

Eneo la shule lenye majengo ya madarasa pamoja na mazingira yanayovutia ikiwemo miti na maua mazuri, yanayompa mwanafunzi mazingira safi ya kujifunza na yaliyo tulivu, ili kuimarisha uwezo wake kitaaluma.

Mwalimu wa shule ya msingi, anawafundisha wanafunzi huku akiwaelekeza kwa vitendo darasani. Wanafunzi wakimuangalia kwa makini na kushiriki kwa hamasa katika somo, kwa ajili ya kupata elimu yao ya kitaaluma.

Wanafunzi kadhaa waliovaa sare nadhifu wakitembea kwa utulivu katika mazingira safi yenye majani yaliyokatwa vizuri, yakizungukwa na majengo ya darasa yaliyochorwa na yenye rangi za kuvutia zinazohamasisha elimu ya msingi.

Kabati likiwa limepangwa kwa makini vitabu mbalimbali vya masomo, Limewekwa ndani ya darasa kusaidia wana funzi kupata nyenzo za kijifunzia kwa urahisi ili kufanikisha mafunzo yao kwa ufanisi mkubwa na kuendeleza elimu yao kwa kiwango cha juu.

Vitabu vikiwa vimepangwa vizuri kwenye kabati maalumu darasani vinavyo tumiwa kuwasaidia wanafunzi kujifunza masomo mbalimbali ya shule ya msingi, Kabati hili linaonesha maandalizi ya vifaa vya elimu kwaajili ya watoto wa shule.

Jengo la darasa linaloonekana kwa nje, likiwa na madirisha mengi, pia na michoro mbalimbali ya kujifunza. Limezungukwa na mazingira tulivu yenye miti michache pamoja na nyasi, likiwa ni sehemu ya shule ya msingi inayotoa elimu kwa watoto wa awali.

Maabara katika shule yenye vifaa mbalimbali vya kisayansi. Inamsaidia mwanafunzi kufanya masomo yake na kuelewa kwa kutumia vitendo wakifanya majaribio mbalimbali, kutokana na jinsi wanavyoelezwa na walimu ili kuimarisha elimu zao.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa, anawafundisha wanafunzi wake kwa vitendo kwa kutumia nyenzo maalumu ili kuzidi kuwapa uelewa katika taaluma yao, kuwasaidia wanafunzi hao kudumisha na kuimarika vizuri kitaaluma.

Jengo kubwa la ghorofa lenye madirisha mengi. Mbele yake likitawaliwa na eneo la wazi lililo safi na mazingira ya kuvutia pamoja na maua yaliyopamba sehemu hiyo. Ikileta mandhari nzuri na rafiki kwa ajili ya wanafunzi kujifunza katika shule za sekondari. .

Wanafunzi wa sekondari wameketi darasani kila mmoja akiwa na karatasi la mtihani. Wapo kimya na makini wakijibu maswali huku walimu wa kusimamia wakihakikisha utulivu na uadilifu wa mtihani unazingatiwa.

Mwalimu wa kike wa chuo kikuu, ameketi ofisini kwake kukiwa na vitabu, kompyuta, dawati kubwa; akiandaa mafundisho kwa wanafunzi kwa ajili ya kushughulikia kazi za kitaaluma kwa umakini na utulivu.

Wanafunzi wameketi ndani ya ukumbi mkubwa wa mihadhara, wakimsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao, anayefundisha kwa kutumia maandiko na vifaa vya kisasa vya kielimu, ili kuimarisha uelewa wa taaluma husika.

Wanafunzi wa chuo wameketi darasani wakisikiliza kwa makini, wakiwa na vifaa vya kujifunzia kama kompyuta na vitabu wakifuatilia mafunzo ya kitaaluma mbalimbali chini ya mwalimu au mkufunzi aliyepo kwenye darasa hilo.

Wanafunzi walioketi ndani ya ukumbi wa mihadhara wakimsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele, huku baadhi yao wakiwa na vitabu, madaftari pamoja na kompyuta mpakato mikononi mwao kwa ajili ya kujifunza kwa umakini.

Wanafunzi wa chuo kikuu wamekaa pamoja kwenye eneo la wazi, wakiwa na vifaa maalumu kama kompyata na vitabu, wanajadiliana kwa makini masuala mbalimbali ya masomo yao kwa mshikamano mkubwa kwa ajili ya kupata maarifa baina yao wenyewe.

Wanafunzi wa chuo kikuu walioketi kwenye viti huku kila mmoja akiwa na kompyuta mpakato zilizokaa mezani, wanajadili kwa makini masuala ya kitaaluma huku wakizingatia maadili ya kielimu katika mazingira ya chuo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi mezani wakitumia kompyuta, wakifanya kazi ya kielimu wakiwa katika mazingira ya nje ya miti, hali inayoonyesha ufunzaji huru unaochanganyika na mandhari ya asili ya chuo.

Wanafunzi wameketi ndani ya darasa la chuo, wakiwa makini wanafuatilia maelezo ya somo kutoka kwa mkufunzi aliye mbele, mazingira yakionyesha nidhamu ya kitaaluma na utulivu wa hali ya juu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi walioko makini katika chumba cha darasa, wakifanya kazi zao kwa kutumia nyenzo maalumu, zinazowasaidia kuongeza taaluma zao za ufundi hivyo kuwapa maarifa zaidi yatakayowafanya kuishi vizuri katika jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani wanafundishwa kwa kutumia vifaa vya umeme vilivyowekwa mezani, wakijifunza ujuzi wa kitaalamu kwa makini kwa kutumia njia za nyenzo zilizo sahihi.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi aliyesimama akiwa makini anatumia mashine ya kazi, akifundishwa mbini za kitaalamu za kutengeneza au kutengenezewa vitu mbalimbali. Hatua muhimu iliyomsaidia kupata ujuzi wa vitendo unaoweza kumsaidia katika ajira au kujiajiri baada ya kumaliza masomo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakivalia nguo zenye rangi ya bluu iliyokolea pamoja na wakufunzi wao, katika mafunzo ya kutumia nyenzo wakiwa wanaongeza taaluma yao kwa kujifunza jinsi ya kutumia vifaa mbalimbali ili kuja kukinzana na changamoto katika maisha halisi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi darasani kila mmoja mbele yake akiwa na kompyuta, wanajifunza kwa vitendo namna ya kutumia teknolojia kwa ajili ya matumizi yatakayowapa tija kwenye maisha ya kawaida.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa kwenye madarasa, wanafanya kazi ya kuunganisha vyuma kwa ustadi mkubwa. Wamebeba zana za kazi mbalimbali na wanafanya mazoezi ya vitendo chini ya ushauri wa wakufunzi wa mafunzo yao ya kiufundi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa makoti ya rangi ya bluu iliyokolea, kila mmoja mbele yake akiwa ana kifaa cha umeme katika meza kama nyenzo ya kujiunzia kwa vitendo katika elimu yao hiyo ya ufundi inayotumika kwa ajili ya maendeleo ya jamii.